Watu wawli wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana waifanya shughuli ya utoaji maziwa . Mwanamke ameinama akiwa ameshikilia kinachoonekana kuwa kichungi, mwanaume anapomwaga maziwa kutoka kwanye chombo cha kijani kibichi kuenda kwenye chombo kikubwa hicho hicho cha chuma.

Chuchu za ng'ombe zikifanyiwa usafi kabla ya kukamua. Kifaa kinachotumiwa hutumika kusafisha, kuchochea, kuua vijidudu na kukausha chuchu za ng'ombe.